Mama akiwa kwa shamba lake akiwa amekata ndizi ikiwa zimeiva, akiwa anashika kwa ndizi, akiwa anakata kata kadhaa baadaye ikiwa inakata kata ndogo, akiwa anaweka kwa gunia ama boxi .

Wamama wawili wakiwa mmoja amebeba mtoto wake, wakiwa wanakata ndizi ikiwa hapo katikati yake baadae wakiwa wanaweka hapo kando juu wanataka ulete pesa kwa mkono.

Shamba la ndizi ikiwa imepangwa vizuri kwa laini zikiwa zimemea vizuri na ikiwa inaleta mihothano . Bado na wakati na kuna anapee shamba nane.

Mzee akiwa ndani ya shamba yake kwa mahindi akiwa ametoa mahindi moja ikiwa imeiva tayari ikiwa ikulwe baada na kuwekwa kwa gunia iweze kusafirishwa.

Ng'ombe zikiwa zimewekwa kwa mahali, ni ng'ombe za kutoa waziwa mingi ikiwa wanapatiwa nyasi, kitu zingine na dawa ikiwa wanataka kuangalia maziwa hapo ikiwaa wanapatiwa na kutoa maziwa wanapatiana.

Miti za ndizi zikiwa zimechibwa kando yake zikiwa zimepatiane maji ama ipate maji huwa imechibwachibwa kila kitu na kando zake kuna nyasi ikiwa imekatwa.

Mtu aliyevaa koti jeupe la mahabara aliyefanya kazi na chupa au vyombo vyenye meza. Mazingira yanafanana na mahabara au kituo cha afya ambapo kuna vifaa vya vyombo vya dawa au kemia.

Hapo ni imeiva tandizi ikuwa zime ivaa ama, ikuwa ime ingine ziko sawa ingine ambayo imekauka ama ni kama ni moto ambayo imeshika ama ni ya jua ambayo imefanya hivi ama ni maji ndogo.

Ng'ombe tatu au nne wakiwa kando, wakiwa wanakaa nikama wanapatwa na wagonjwa wakiwa walikuwa nyembamba wakiwa wametoa ndani.

Mtu mmoja akiwa anafurahia ama anacheza akiwa anatumia kutoa maziwa kwa chupa mingi ikiwa anaweka hapa na kuweka mahali kama imewekwa na vitu zingine ikiwa na.

Watu kadhaa wakiwa wanapanda miti wa ndizi, incha wakiwa wamekata katikati hiyo ni mhoga. Mhoga wakiwa wanaweka kwa chimba, chimba shimo na baadaye wanaweka ndizi.

Miti ambayo ni ya migomba ya ndizi ikiwa imemea kwa laini laini zikiwa zinapambapamba sahii ikiwa imepatiwa na maji kwa uwanja mkubwa sana ikiwa imetandazwa sahii.

Ndizi mingi zikiwa zimewekwa kwa sokoni zikiwa zimepangwa kwa mstari vile zinakatwa sahii kwa shamba unanunia hapa baadae hizi ndizi zinapelekwa kwa sokoni watu wananunua na baadae wanaiva.

Miti za ndizi ndogo ambayo ziko kwa laini, kuna laini msitari mrefu zikiwa chini zao au sakafu ambaye imekanga ama zimefika mahali pa kukatia, kuna zingine ni kubwakubwa na zingine.

Ndizi likuwa limeekwa kwa kando ama au kwa inakuwa ni kama anataka kuiva mbele na juu ikiwa iko bado siku tatu mbili kuiva vizuri.

Hizi ni vile maziwa imepangwa, maziwa itakaa hapa siku mbili ama siku tatu. Ikiwa ikakandwa baadaye itakuwa ikiwekwa kwa friji. Huku kuna madaliwa ama kitu itawekwa hapa. Baadaye maziwa itawekwa. Ikiwekwa ya maziwa itakuwa na maji hapo juu na vitu mbili juu.

Ndizi hua inamea vizuri ikiwa na zile imepandwa sahii na kuna ingine ambayo iko kidogo kidogo ikiwa imewekwa kwa, ikiwa imewekwa na kwa vitu ingine kama imeabururiwa imepandwa kando yake kwa zingine imekua kubwa inataka kutoa mmea.

Mtu ambaye akiwa ananyonya maziwa kutoka ng'ombe ikiwa ameketi chini na kuwa na ndoo kubwa, hiyo ng'ombe inakaa kama ana kitu kubwa na lazima sahii anatoa maziwa.

Haya ni mahindi yaliyoshambuliwa na wadudu waharibifu. Hasa, dalili zinaweza kuashiria uwepo wa funza wa kipepeo. Aina za dalili hizi ni kama majani ya mahindi yaliyopasuka kwa mtindo usio wa kawaida.

Mtu akiwa ananyonyesha maziwa ama akitoa maziwa kwa ng'ombe, ikiwa anatumia hiyo kitu ikiwa chini yake, ikiwa imevaa ile soksi. Ikiwa anatoa maziwa na kutolewa ng'ombe.

Mwanaume na mwanamke wnaweka mpira wanachota maziwa kutoka na mitungi kuweka kwa chupa ikiwa wanapima baadaye kupelekwa pale ndani ikiwa inapatiana maji ama yapimwa.

Ng'ombe zikiwa zimefungwa kwa miguu ambayo imewekwa machini kwa kwa mashine ambayo inayo ya kutoa maziwa kwao. Baadaye inawekwa tayari kwa mashine ambayo inatengeneza baadaye inakuwa ikiuza.

Mwanababa wa bodaboda akiwa anabeba mizigo mingi zikiwa kwa tanki za maziwa zikiwa zimelazwa kwa kando yake ikiwa anavaa kofia ya kujikinga.

Mmea wa ndizi ikiwa imepangwa vizuri na imetayarishwa na bado kuleta ndizi yake maana imechongwa vizuri na amekatwa nyasi chini ikiwa imepatiwa maji na ni kama iko sawa ikifika wakati wake wa kuzaa.

Mkulima akiwa amesimama kando ya mwoga wa na ndizi kubwa zikiwa zimewekwa wekwa juu zikiwa zinataka zifarishwe mpaka ziwekwe kwa tao au mtaani ziuzwe.

Wamama wakiwa wanapima maziwa wakiwa na kando yao, inaonekana wakiwa karibu vitu zingine kwa mila na utamaduni wakiwa wamevaa mavazi ya utamaduni ya jamii ikiwa wamama.

Hizi ni ng'ombe za ya kutoa maziwa zikiwa zimekaa mahali mbaya wanapokunywa maji wanakunywa na hapa wanatoa maziwa wakiwa wanakunywa hapa maji na nyasi wakiwa wanaletewa hapa baadaye wanatoa maziwa mengi.

Mwanamke akiwa ananyonya ama akiwa kwa ng'ombe yake akiwa anatoa maziwa kwenye ng'ombe akiwa ananyunyiza ikiwa inaweza kukataa ama hivo.

Miti mingi za mahindi zikiwa zimekaa kama zikiwa ni kama hazijapatiwa maji ama zimekuwa na wadudu wengine zikiwa mingi sana na bado hata hakuna mazao.

Ni mtu aliyevaa kofia ya pikipiki na jeti nyeusi akimimina kofia kijana kutoka kwenye chupa kwenye ndoo kubwa nyeupe. Ndoo hizo zimepakiwa kwenye gari la mzigo nyekundu na eneo linaonekana mashambani, labda inafanya kazi ya kilimo.

Hiyo ndizi kubwa zikiwa zimekatwa ikiwa inawekwa kwa gari ikiwa inasafirishwa. Baadaya ya kukatwa kwa shamba ikiwa inasafirishwa kupelekwa mahali ingine zote inawekwa kwa gari mbili inawekwa na watu kadhaa.

Hizi ni ndizi ikiwa mahali inakaa nikama inaanguka na bado haijaiva na ina nikama imekunywa maji mingi na imeekwa na zikiwa zimeandana imeachiliwa.

Ni eneo ya migomba ndizi ikiwa kwenye vikubwa vya miche. Ushirika wa shughuli za kilimo iko na kitutuke kikubwa chenye maandishi ikiwa inaonekana mfumo huu wa ushirika wa wateja.

Hii ni ndizi bado haiko tayari. Ikishakuwa iva, iko yameanza kuanguka. Ikiwa hivyo bado, ukikata mti baadaye utaweka hapo juu ikiwa inafanya ikuwe.

Hizi ni mila na utamaduni za watu ikiwa wanafanya hivyo na wanaonekana hivi izo video ikiwa wanafanya kama sufuria baadaye wanaweka kwa moto ikiwa wanakula. Ni kama chapati ndiyo imepikwa hivo.

Ng'ombe wakiwa wote, ng'ombe wakiwa wanakula nyasi kwa ardhi kubwa, ikiwa kwa nyasi chini imewekwa kwa tyre juu yake na wanakula nyasi hio kwani hawa ni wakubwa wakubwa, toa maziwa, inatolewa maziwa.

Kuna mashine ambaye ni ya teknolojia nawekwa kwa mkono na inanyanyaswa ama inatoa maziwa kutoka ng'ombe kuweka hiyo chupa ambaye ndio wanatoa maziwa yote.

Wataalamu wakiwa amevaa nguo ya kujinga, koti nyeupe na suruali nyeusi kuwa naandana na watu zingine zikiwa zimekuja na hapa wakiwa na wanawasiliana ama wanachukua...

Miongo wa ndizi zilizo imepangwa mpanda kwake, na ndizi zingine zilikuwa zinamea bando, ikiwa ina zingine zilikuwa zimekatwa na kuanguka, ikiwa ni kama maja ndio ya ama kuadhuriwa na wengine.

Hizi ni miti za ndizi ambaye zimelonga ambaye zimekatwa na zimepangwa kwa imeekwa kwa juu ambaye zinatakwa kusafirishwe ambaye inapelekwa sokoni kama ijaivaa bado

Mahali pa kununua maziwa, mtu akiwa amevaa nguo rasmi na kofia. Pale hapo mbele yake kuna tenki mingi ya maziwa kujiweka ama watu wanaweka, wanapeleka pa maji ya maziwa vile wanunuliwe ama wauziwe.

Gari kubwa kwa kubeba maziwa zikiwa hapo kando na zingine, mtu ambaye amevaa kofia hakuna kujikinga baridi, ikiwa anabeba kwa boda, anabeba bodaboda na maziwa, ikiwa anapeleka pale ikiwa na vile...

Hizi ndizi ambazo inakaa kama imeiva kwa hapo mbele na chini huwa inakuwa kama imeviva ikiwa imewekwa juu ya, miti ikiwa inataka iive ambayo imekoma.

Mwanamke akiwa amevaa vikao vya kujikinga, barakoa na kofia na kuwa amevaa gloves na kuwa na nguo kujikinga ambaye anaangilia maziwa ikiwa imegandana kwa vitu.

Nyogo wa ndizi zikiwa zina ikiwa nyeupe zikuwa ime ndogo ama hazina kwa maji zinakuanga kama imekuwa imekingwa ama ni kidogo kidogo bado haijaiva ikiwa inakatana bado ni mkoa kuwa .

Hii mmea ya mahindi ikiwa inauzwa kweli kweli ikiwa na wadudu ama imemozwa na kitu kingine ikiwa iko na wadudu. Labda labda mkulima wake hajapatia dawa vizuri.

Eneo la soko ambapo biashara ya ndizi inaendelea. Kuna mwanamke amevaa vazi la kijani akiwa karibu na mzizi mkubwa wa ndizi zimepangwa kwa wingi kwenye marudio makubwa, nyuma ikiwa ni gari la abiria.